Msikitini kuna watu tofauti waliokuja kupiga swala. Wengine wamekuja na magari, na wengine baiskeli, Imamu yuko kwenye lango kuu kukaribisha waumini wote.